Jaji mkuu wa Kenya anayejulikana kama Martha Koome akitoa taarifa rasmi, amevaa mavazi rasmi ya jaji ,vazi la rangi nyekundu, nyeupe na kahawia. Mbele ya jaji kuna nambari ya mbao yenye nembo ya judiciary republic of Kenya, kuna kipasa sauti mbele yake akiashiria kwamba anazungumza rasmi mbele ya watu.

Watu kadhaa wengi wao wamevaa mashati meupe yaliyo na nembo ya kijani na nyekundu. Mbele kuna mwanaume na mwanamke wamesimama wakizungumza . Mwanaume huyu amevaa saa mkononi na mwanamke amevaa miwani , mwanamke mwingine anaonekana akiwa ameketi na amevaa hijab nyekundu akitumia kompyuta ndogo. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi.

Kundi la watu wakishiriki katika shughuli fulani ya utawala au uandikishaji. Kuna wanaume wawili walioketi kwenye meza wakiandika kwenye karatasi. Mmoja amevaa shati la buluu na mwengine amevaa shati la rangi ya kijani. Mwanamke mmoja mwenye nywele ya rangi ya buluu ameketi karibu na meza akionekana kusubiri au kusimamia. Watu wengine pia wanaonekana wakiwa wamesimama nyuma wao wakionyesha pia kuna shughuli inayoendela.

Wachezaji waliovaa jezi za rangi ya chungwa na soksi za njano wakiwa uwanjani. Wako karibu na kona ya uwanja na inaonekana kuwa ni wakati wa mapumziko. Nyuma yao kuna mashabiki wengi waliokaa kwenye jukwaa na hali ya hewa ni nzuri, anga lina mawingu mweupe na anga la bluu. Uwanja ina nyasi za kijani na njia ya kukimbilia ya rangi nyekundu pembeni.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anaonekana akiwa na furaha na mtu mwingine ambaye ni wa kike huku wakishikana mikono inavyoonekana picha hii ilichukuliwa katika tukio la sherehe.

Umati wa mashabiki wakiwa klabu ya Gormahia FC , wakiwa wamevalia jesi za kijani na nyeupe huku baadhi yao wakiwa wameshikilia pendera kubwa yenye maandishi " Gormahia FC". Inaonyesha utambulishi wao. Mashabiki wanaonekana wakiwa katika shamra shamra za kushangilia wakiwakilisha roho na shauku kubwa ya kuipa sapoti Yao. Huku jesi zao zikibeba nembo za wadhamini kama vile Sportpesa.

Watu waliokusanyika kwenye uwanja mkubwa ,mbele kuna wanaume watatu waliokaa pamoja ,mmoja amevaa shati la buluu mwingine fulana nyekundu na mwingine fulana ya manjano ,mtu aliyekaa katikati ana miwani ya jua, nyuma yao kuna umati wa watu waliovaa mavazi ya rangi tofauti.

Eneo lenye watu wengi wakisubiri huduma inayoonekana kama kituo Cha huduma kwa wateja, watu wengi wamekaa kwenye viti vya safu, wengine wakitumia simu zao au kuongea. Kuna madawati kadhaa yaliyo na namba kama vile counter 7 na counter 8 , vikionyesha kwamba Kuna vituo mbali mbali vya huduma. Maafisa wa huduma wanaonekana wakihudumia wateja wengine.

Ujumbe wa kisheria kutoka mahakama ya juu ya Kenya kama ilivyochapishwa na SCC blog . Ujumbe unasema kwamba mahakama ya juu ya Kenya inatambua haki za watu wa LGBTQ kuunda na kujiunga na vyama au mashirika kama sehemu ya uhuru wao wa kushirikiana. Jengo la mahakama ya juu ya Kenya likiwa na maandishi ya wazi na rangi ya manjano, nyeusi na nyekundu kutangaza uzito wa ujumbe huu.

Timu ya chezo wa mpira wa kikapu wakisherekea ushindi, wachezaji wakiwa wamevaa jezi za blue , wameshikilia kombe kubwa kwa pamoja juu ya vichwa vyao, wengine wakiwemo makocha na wafuasi wao, wanasherekea kwa furaha wakinyoosha mikono yao juu, wako ndani ya ukumbi.

Ni Mzee aliyevaa shati la mrabamraba akitia sahihi kwenye karatasi iliyowekwa mbele yake. Kando yake yupo kijana aliyevaa shati jeupe ambaye anaonekana akimsaidia Mzee huyo. Nyuma yao kuna kundi la watu wengine wanaoshuhudia tukio hilo. Watu hao wako katika mazingira ya wazi na inaonekana tukio hili linafanyika nje.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wengi wao wakiwa wamevaa jezi nyeupe zenye nembo ya KDF na wachache wakiwa na jezi nyekundu au kijivu wakiwa wamesimama uwanjani.

Kundi la majaji au wanasheria wakiwa katika chumba cha makamo au mkutano wa kisheria. Wote wamevalia majoho meusi na wengine wamevalia nywele bandia za kimila ambazo hutumiwa na wanasheria katika baadhi ya nchi. Wamekusanyika kwenye meza yenye karatasi na nyaraka. Mmoja wa wanaume anaonekana akitoa maelekezo au akieleza kitu kwa wenzake. Inawezekana wanajadili kesi au wanafanya shughuli fulani rasmi ya kisheria.

Rais William Ruto aliyevalia suti akisalimiana na maafisa wa sheria waliovalia majoha mekundu huku wengine wakiwatazama kwa furaha.

Mchezo wa soka unaendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakikimbizana na mpira katikati ya uwanja. Kuna wachezaji waliovalia jezi za rangi tofauti, wengine njano na wengine machungwa. Nyuma yao, jukwaa la mashabiki limejaa watu wengi wanaotazama mchezo. Juu ya uwanja kuna miundo wa jengo inayoendelea kujengwa, ikionyesha upanzi wa uwanja.

Tukio la mkutano ndani ya hema kuna watu wengi wameketi kwenye viti vya plastiki kwenye meza mbele kuna vitu mbalimbali ikiwemo maji ya chupa na kuna mapambo madogo wenye maandishi kama NTSA Good Conduct. Mmoja wa watu aliyeketi mbele amevalia mavazi meupe na ...cha uso akionyesha tahadhari za kiafya, mazingira yanaonyesha shughuli rasmi.

Timu ya mpira wa miguu wakiwa katika mazoezi ya kujiandaa kwa ajili ya mechi, wachezaji wamevaa sare nyekundu zinazofanana na baadhi yao wana viatu vya michezo wote wanafanya mazoezi ya joto kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi na lango la mpira linaonekana nyuma yao. Juu ya baadhi ya jezi zao kuna maandishi KDF labda inawakilisha klabu au taasisi wanayoichezea. Wachezaji wote ni wau.....wanaume.

Mwanamke anayeonekana kuwa kiongozi wa afisa serikali akizungumza mbele ya kipaza sauti. Ana miwani na amevaa mkufu wa manjano na pia nguo yenye muundo wa kiafrika yenye rangi za manjano, bluu na nyeupe. Nywele zake ni fupi na nyeusi. Nyuma yake kuna bango ya maandishi yanayoonekana kwa sehemu. Maandishi haya yanajumuisha neno " Nation, Justice na Republic of Kenya " pamoja na nembo ya serikali ya Kenya.

Shughuli ya rasmi ya usajili inaendelea, watu wameketi kwenye meza ndefu wakihudumiwa na maafisa waliovaa reflector za njano, mwanamke mmoja anaandika kwenye karatasi huku mwanaume akitoa alama za vidole mezani kuna begi jekundu na karatasi mbalimbali, nyuma yao kuna watu wengine wakisubiri kwenye foleni.